Hii ni sehemu ya kutengenezea samani mbalimbali, katika sehemu hii samani hutengenezwa ni kama vile:viti, meza na kadhalika, biashara ya samani ni nzuri kwa kujiingizia kipato.

Soko hili lina bidhaa nyingi mbalimbali, katika soko hili kuna ndizi, mananasi, nyanya, vitunguu, matikiti na kadhalika.

Hili ni duka kubwa ambalo linauza vinywaji. Kuna vinywaji mbalimbali kama vile soda na kadhalika.